Jengo kubwa la benki linaloonek likiwa na mabango mbalimbali yaliyo andikwa huduma za kifedha nje ya jengo lake yakieleza wateja kuhusu huduma zinazopatikana kama vile mikopo akiba na miamala ya fedha za kidigitali

Karatasi ya risiti yenye maandishi ya miamala inayoonekana vizuri, maandiko yake yakisomeka, yakieleza kiwango cha fedha kilichowekwa hivi karibuni katika akaunti ya benki ya mteja.

Fedha za kigeni zenye noti mbalimbali, zimepangwa kwenye kaunta juu mezani, zikiwa sehemu ya huduma ya kubadilisha fedha, zinazotolewa na benki kwa wateja wa aina tofauti.

Mwanamke mmoja amesimama, akiwa ameshika kipaza sauti, huku akieleza jambo muhimu linalohusiana na huduma za kifedha katika mazingira yanayohusiana na taasisi za kifedha au benki.

Karatasi inayoonyesha huduma ya kibenki kwa njia ya mtandao inawezesha wateja kufanya miamala mbalimbali kama: kutuma pesa, kuangalia salio na kulipa bili wakiwa mahali popote bila kufika benki ikionyesha maendeleo ya sekta ya mabenki.

Watu mbalimbali wameketi kuzunguka meza, kila mmoja akiwa karibu na chupa za bia na glasi zilizojazwa vinywaji, wakiwa katika hali ya mapumziko na starehe, mazungumzo kwenye mazingira ya burudani.

Meza iliyosheheni chupa za vinywaji mbalimbali, watu wamekaa kwa raha wakifurahia hali ya upweke na burudani katika sehemu yenye mandhari ya kupendeza na huduma za vinywaji na starehe mbalimbali.

Watu wa rika tofauti wamekusanyika ndani ya baa, wakifurahia miziki kwa kutumia vyombo mbalimbali vya muziki, huku wakicheza na kuimba kwa pamoja katika mazingira ya furaha na burudani.

Sehemu ya baa iliyo na viti vinne vya wageni, vikiwa mbele ya kaunta iliyojaa aina mbalimbal za vinywaji. Kwenye ukuta wa mbele kuna runinga inayoonyesha kipindi maalumu. Huku taa za kuvutia zikiwa zimeangazwa juu ya rafu ya vinywaji, mazingira mazuri ya kuvutia yakiwa tayari, kwa kuwahudumia wateja.

Vinywaji vilivyopo kwenye chupa za rangi na ukubwa tofauti tofauti, vimepangwa vizuri juu ya rafu ndani ya sehemu ya starehe vikionyesha mazingira ya huduma ya vinywaji kwa wateja wa baa.

Rafu imejaa chupa mbalimbali zenye vinywaji tofauti huku mwanaume mmoja akimimina kinywaji kwa ustadi katika mazingira ya baa yenye mandhari ya kupendeza na vifaa vinavyosaidia kutoa huduma bora kwa wateja.

Mwanaume akiwa ameshika chupa akimimina kinywaji ndani ya glasi kutoka kwenye glasi nyingine aliyoshika mkononi katika mazingira ya baa kwenye mwanga mdogo na madhari ya kupendeza inayovutia wateja.

Rafu imejaa chupa nyingi zilizopangwa kwa mpangilio, pembeni kuna jokofu kubwa linalosaidia kutunza vinywaji katika hali ya ubaridi, huku meza ikionekana kwa karibu kwa matumizi ya wateja. Yote yakiwa ndani ya eneo lenye mazingira ya burudani na mapumziko.

Magari meusi yamehifadhiwa ndani ya chumba maalumu, kinachotumika kuhifadhi na kuegesha magari, shughuli husaidia kulinda magari dhidi ya hali ya hela na uharibifu, hivyo kuongeza muda wa matumizi na kudumisha thamani sokoni. Hii ni sehemu muhimu katika usambazaji wa mauzo wa magari.

Magari ya aina tofauti yamepangwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwangaza na rangi za kupendeza, kila mmoja likiwa safi na tayari kuuzwa. Hii inaonyesha mazingira ya uuzaji wa magari katika biashara ya magari.

Magari mawili yameegeshwa ndani ya chumba kikubwa cha kisasa, chenye sakafu safi inayong'aa na kuta za kupendeza. Mazingira yake yakiwa nadhifu kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wa magari.

Duka la kisasa la magari, linaonekana likiwa wazi. Magari kadhaa yakiwa ndani yakisubiri wateja, huku mazingira ya nje yakionesha maandalizi bora ya biashara ya uuzaji na usambazaji wa magari mapya na mitumba.

Chumba kikubwa chenye mwangaza wa kutosha, magari mawili yameegeshwa kwa mpangilio mzuri unaoendana na huduma za uuzaji wa magari, huku mwanaume aliyevaa barakoa amesimama kwa utulivu pembeni ya magari, akionekana katika mazingira ya biashara hiyo.

Eneo la wazi la kisasa lenye mwonekano mzuri, gari jeusi limeegeshwa kwa utaratibu, huku watu wawili wakiwa wamesimama karibu nalo, wakitazama kwa umakini upande wa nyuma wa gari hilo wakionekana kuwa sehemu ya shughuli ya uuzaji na ukaguzi wa magari.

Watu kadhaa wamekaa ndani ya duka maalumu lenye jokofu kubwa lililojaa vyombo vya plastiki na chupa zenye bidhaa za maziwa, huku baadhi yao wakisubiri kupatiwa huduma wanazotaka kununua.

Jokofu kubwa la kisasa lenye maandishi ya huduma ya maziwa likiwa limewekwa mbele ya duka, likiwa na sehemu maalum ya kuchota maziwa safi kwa wateja wanaotumia vyombo vyao binafsi.

Duka la maziwa lenye bidhaa mbalimbali na mabango ya maziwa. Mtu mmoja amesimama karibu na dirisha la duka ambalo lina mchango kubwa katika kusambaza maziwa safi na bidhaa nyingine za maziwa kwa wakazi wa eneo hilo, akisubiri kupatiwa huduma za chakula na lishe.

Watu wamesimama kwa utulivu kando ya dirisha kubwa la duka lenye bidhaa nyingi zinazohusiana na maziwa, huku kwa nje kukiwa na vifaa mbalimbali vilivyojaa maziwa. Wateja wakisubiri kwa utulivu ili kununua bidhaa za maziwa zinazojumuisha mtindi, siagi na maziwa safi."

Mwanamke amesimama mlangoni mwa duka lenye mabango ya maziwa, likiwa na maelezo ya bidhaa mbalimbali za maziwa kama siagi, mtindi, na maziwa ya kawaida; kwa kuonyesha mazingira ya biashara ya bidhaa za maziwa.

Kifaa maalumu cha kusambazia maziwa kimewekwa sehemu inayofikika kwa urahisi kikiwa kimeunganisha na kontena kubwa la kuhifadhia maziwa tayar kwa matumizi ya wateja wanaotaka kujaza kwa kiasi wanachohitaji, huku mazingira yanayozunguka yakionyesha kua ni sehemu ya duka la bidhaa za maziwa.

Watu kadhaa wamesimama karibu na chupa mbalimbali zenye maziwa, zilizopangwa kwa uangalifu ndani ya rafu kubwa ndani ya duka, wakionyesha mazingira ya biashara inayo husiana na bidhaa za maziwa safi na bidhaa zinazo tokana na maziwa.

Mtu mmoja amesimama nje ya mashine maalumu ya kuchotea maziwa, kwa kutumia chombo binafsi maarufu kama kifaa cha maziwa cha kujihudumia. Huku mabango yakionyesha aina mbalimbali za bidhaa zitokanazo na maziwa zinazopatikana dukani.

Mwanamke amesimama karibu na jokofu kubwa akitumia vifaa maalumu kupima maziwa, katika mazingira yanayoashiria shughuli ya udhibiti wa ubora wa bidhaa hiyo, ndani ya biashara inayohusiana na uuzaji wa maziwa.

Mtu mmoja katika duka la maziwa anapima kiasi cha maziwa kwenye chombo maalum, ili kuhakikisha maziwa yanayouzwa ni ya ubora, na kiwango kinachokidhi viwango vya afya ambayo huchangia kutoa huduma bora kwa wateja na kuhifadhi usalama wa bidhaa za maziwa katika maduka haya maalumu.

Watu watatu wamesimama kwenye foleni ndani ya duka la maziwa, kila mmoja akisubiri kwa utulivu. Huku mtu mmoja akiwa mbele yao anawauzia maziwa kutoka kwenye chupa zilizoandaliwa tayari. Huduma ikitolewa kwa utaratibu na usafi.

Jokofu kubwa lenye rangi ya bluu, limejaa bidhaa zinazotokana na maziwa, likiwa katika duka maalumu la bidhaa za maziwa, linalowahudumia wateja kwa uhifadhi bora wa maziwa safi na mtindi.

Mwanamke mmoja anaoneka akipima kwa uangalifu kiwango cha maziwa kwenye chombo maalumu, akihakikisha usahihi wa vipimo kabla ya kuyahifadhi na kuuza katika eneo lenye bidhaa za maziwa.

Watu watatu wamesimama nje ya duka la maziwa, wanaume wawili wakiwa pembeni huku mwanamke mmoja akiongea na muhudumu aliyepo ndani ya duka, akionekana kuulizia au kununua bidhaa zinazopatikana ndani ya sehemu hio ya maziwa.

Duka la bidhaa za maziwa linayo mashine mbili za kutoa maziwa kwa sehemu mbili huduma ambayo husaidia mtu kupata maziwa haraka na salama

Rafu imesheheni bidhaa mbalimbali zinazohusiana na maziwa kama vile: chupa, pakti na kontena za bidhaa zitokanazo na maziwa. Huku sehemu ya rafu ikionekana kupangwa na mpangilio unaovutia, kuashiria huduma bora za duka la bidhaa za maziwa.

Jokofu kubwa la kisasa, limewekwa mbele ya duka la bidhaa za maziwa. Likiwa lina sehemu ya kuchotea maziwa kwa kutumia chupa au chombo. Huku maandishi ya maneno yakiwa yamebandikwa juu yake kwa matumizi ya wateja.

Kifaa maalumu cha kugawa maziwa safi, kimewekwa katika eneo la duka la bidhaa zinazotokana na maziwa, kikiwa na muundo wa kisasa unaoashiria upatikanaji wa maziwa kwa wateja kwa haraka na kwa usalama mkubwa.

Jokofu maalumu la kuhifadhia maziwa safi kwa hali bora ikiwa limeuganishwa na mashine ya kutoa maziwa kwa urahisi wakati wowote jambo linalosaidia kupunguza upotevu na kuimarisha usambazaji wa maziwa safi kwa jamii.

Jokofu kubwa la kisas likiwa na sehemu ya kutolea maziwa kwa kutumia chupa maalumu kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Jokofu maalumu lenye mashine ya kutoa maziwa limewekwa kwa ustadi likihifadhi maziwa katika hali ya ubaridi unaofaa, na kurahisisha huduma kwa wateja wanaohitaji maziwa safi kwa njia ya kisasa.

Mtu mmoja amesimama ndani ya duka la bidhaa za maziwa akimpimia mteja maziwa kwa kutumia kipimo maalumu, huku kontena la kuhifadhia maziwa likiwa karibu na mazingira ya duka yakiwa safi na yaliyopangwa vizuri.

Duka kubwa la kuuza maziwa linaloitwa nyala lenye milango ya rangi ya blue na maandishi yanayoonyesha kuwa kuuza maziwa safi ya shambani, ndani ya duka kuna vifaa vya kuhifadhia maziwa kama, friji ambavyo ni maalumu kwa ajili ya kuhudumia wateja wanaohitaji bidhaa ya maziwa zilizo salama na bora kwa matumizi ya kila siku

Jokofu kubwa la kisasa la kutolea maziwa kwa mashine, limewekwa dukani likiwa na uwezo wa kuhifadhi na kutoa maziwa safi kwa wateja wanaokuja kuhudumiwa dukani hapo, kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Duka lenye rafu nyingi zilizojaa maziwa, ambapo nje lina mabango mbalimbali ya maziwa safi, kama vile, mtindi na jibini. Bidhaa hizi husaidia katika lishe bora kwa jamii na kuongeza upatikanaji wa mazao ya wanyama kwa njia rahisi na salama.

Jokofu la kisasa limewekwa ndani ya duka la maziwa likihifadhi maziwa katika hali ya baridi, pembeni kuna mashine ya maziwa inayowezesha wateja kujichotea maziwa safi kwa kiasi wanachotaka kwa njia sahihi na ya kisasa.

Kituo maalumu kimefungwa kwa mfumo wa kisasa unaoweza kumsadia mteja kupata maziwa kwa mfumo anao uhitaji

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu lililochorwa mabango ya bluu yenye picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Mashine ya kutoa maziwa kwa mfumo wa kujihudumia imewekwa ndani ya eneo la biashara, ikiwa imesimama kwa umaridadi huku sehemu ya mbele ikiwa safi na mazingira yanayo endana na huduma bora za bidhaa zitokanazo na maziwa, hali inayoendana na biashara ya maduka ya bidhaa ya maziwa.

Duka la maziwa lenye mashine ya kutoa maziwa moja kwa moja na mabango mbalimbali ya maziwa, huku watu wawili wamesimama karibu na mlango wakipokea huduma ya kununua maziwa safi kwa urahisi na haraka, katika sehemu ya kisasa ya usambazaji maziwa.

Rafu imesheena bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile pakiti, chupa na vikopo. Huku mshine ya kuchotea maziwa ikiwa upande mmoja na bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwa uangalifu chini ya sakafu.

Watu kadhaa wamesimama karibu na dirisha la kuhudumia wateja mbele yao kuna rafu zilizopangwa vizuri chupa na vyombo vya maziwa aina mbalimbali huku muonekano wa ndani ukionyesha mpangilio mzuri wa duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Duka la bidhaa mbalimbali za maziwa lina mabango yanayoonyesha aina mbalimbali za maziwa Huku chombo kikubwa ndani kikiws kimejazwa maziwa safi tayari kwa kuuzwa ikionyesha

Mwanamke amesimama mbele ya jokofu maalumu la kugawia maziwa, akiwa amevaa mavazi ya heshima nje ya kituo hicho cha kisasa kilichowekwa kwa ajili ya huduma za maziwa kwa jamii.

Duka kubwa lenye makochi, viti na meza za kisasa zenye muundo maridadi, pamoja na taa zinazoangaza kwa mwangaza wa kutosha, limepambwa kwa ustadi ili kutoa mazingira mazuri ya ununuzi na kuonyesha ubora wa bidhaa zinazopatikana kutoka kwa wauzaji wa samani za kisasa.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao imara kimewekwa mahali pa wazi, kikionekana kimekamilika kwa ustadi wa hali ya juu na kuakisi ubora wa bidhaa zinazopatikana kutoka kwa wauzaji wa samani.

Samani mbalimbali ikiwemo: viti, meza, vitanda na masofa vimepangwa ndani ya duka la fanicha kwa mpangilio maalumu wa kuvutia, kila kifaa kikiwa kimetengenezwa kwa mbao imara na mikono ya kitaalamu tayari kwa wateja wanaotafuta samani bora za matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la kuuza thamani mbalimbali za nyumbani lina makoti ya kisasa vitanda viti, meza za mbao na za kisasa zilizopambwa kwa ustadi mkubwa ukutani pakiwa na picha za urembo zinazovutia macho zikionyesha mandhari ya kuvutia ndani ya duka la dhamani.

Meza ya mbao yenye umbo la duara, imewekwa katikati ya chumba safi; ikiwa imezungukwa na viti vinne vya mbao vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuonyesha ubunifu wa hali ya juu wa samani za ndani.

Meza na viti vilivyotengenezwa kwa mbao kwa hali ya ubora wa hali ya juu kwa uangalifu na mtindo wa kisasa vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la samani linalotoa bidhaa za kisasa na za kudumu kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Nche ya duka la dhamani vitanda vya mbao vya kisasa vikiwa vimepangwa kwa mpangilio maalum vinavyotumika kama sehemu ya kupumzika na kulala vikionyesha ubunifu na mpangilio wa kisasa

Makochi ya sofa yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la duka yakionyesha mitindo ya kisasa na ubora wa samani zinazopatikana kutoka kwa wauzaji wa samani kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na maeneo ya kazi.

Mtu ameketi kwa starehe kwenye mkao wa makochi ya sofa ya kisasa yaliyopangwa kwa mtindo wa kisasa na rangi za kuvutia nje ya maduka, yakionyesha ubora na matumizi ya samani katika nyumba.

Duka kubwa la kuuza samani mbalimbali za ndani likiwa liepambwa kwa viti vya ngozi, meza za chakula, vitanda, makochi ya kisasa na mashelfu ya kupendeza. Kuta zimepambwa kwa saa na picha nzuri na mazingira ya duka ni safi na nadhifu na yenye muonekano wa kuvutia, yanayoonyesha bidhaa bora zianazouzwa kwa matumizi ya nyumbani.

Sehemu ya nje ya duka la samani, limejaa makochi ya sofa yenye rangi na mitindo mbalimbali, pamoja na magodoro yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha ubora wa bidhaa zinazopatikana, kutoka wa wauzaji wa samani na vifaa mbalimbali vya nyumbani.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia vyuma imara na mbao, vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikionyesha ubunifu wa kisasa, na uimara unaofaa kwa matumizi ya majumbani au taasisi ndani ya eneo la wauzaji wa bidhaa za samani.

Makochi ya kuvutia ya sofa, viti vya kisasa na meza nzuri, vimepangwa vizuri ndani ya chumba safi na maridadi, chenye mapambo ya ukutani, kikionyesha ubora wa samani zinazouzwa dukani.

Chumba kikubwa chenye makochi na meza za samani za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuvutia, zikiwa zimeundwa kwa ustadi wa hali ya juu.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa mfumo wa kuvutia, pembeni ya vitanda vya kisasa vilivyotengenezwa kwa ubora wa hali ya juu vyote vikiwa katika eneo la huzaji wa thamani kwa matumizi ya nyumbani.

Duka la thamani lina makochi ya sofa vitanda viti meza zambao zakissa zilizopambwaustadi thamani hii hutoa strehe na huzuri hukuzikisaidia kuboresha manzari ya ndani yanyumba na ofisi kwa utofauti wavifaa

Watu watatu mmoja wakiume na wanawake wawili wamevaa mavazi rasmi ya mapishi huku wakiwa wamebeba sahani zilizojaa vyakula mbalimbali, wakitimiza majukumu yao katika mazingira ya hoteli yenye usafi na mpangilio mzuri.

Makochi ya sofa ya kisasa pamoja na viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, vinaunda sehemu ya kupendeza na yenye mandhari nzuri, inayowavutia wageni katika hoteli yenye hadhi ya hali ya juu.

Chumba kikubwa kilichopambwa kwa viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na meza safi katikati huku picha nzuri zikiwa zimebandikwa ukutani na taa za kuvutia zikitioa mwanga hafifu unaoleta mandhari ya utulivu ya kuvutia wageni.

Masofa ya kisasa yamepangwa katika chumba chenye taa nzuri na madirisha makubwa yanayo ruhusu mwangaza wa asili kuingia, Huku baadhi ya watu wakiwa wamesimama wakipatiwa huduma wakiwa katika mazingira tulivu ya hoteli.

Bidhaa mbalimbali kama ndizi na vitunguu na nyinginezo, zimepangwa chini kwa mpangilio mzuri, kila kundi likiwa tayari kwa kuuzwa. Wauzaji wakiwa karibu kusubiri wateja wanaopita sokoni, wakitafuta mazao ya kula majumbani mwao.

Mwanamke muhudumu amesimama ndani ya duka la bidhaa mbalimbali sokoni, akiwa tayari kuwahudumia wateja watakaofika katikati ya rafu zilizojaa bidhaa za kila aina katika duka lake.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha bidhaa mbalimbali kama viatu vya aina tofauti, sendo zilizotengenezwa kwa plastiki na ngozi pamoja na mikanda mirefu, vimepangiliwa vizuri katika rafu na meza vikionyesha utaratibu mzuri wa kuuza bidhaa za matumizi ya kila siku.

Pochi za kuvutia na viatu vya kisasa, vimepangwa kwa mpangilio katika rafu kubwa ya kisasa, vikiwa pamoja na bidhaa nyingine zinazovutia macho. Huku baadhi ya watu wakiwa wanazichunguza kwa makini na wakifanya manunuzi.

Katika soko kubwa la biashara, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio maalumu sehemu tofauti, ambapo watu kutoka rika na majukumu tofauti wanajishughulisha na ununuzi na uuzaji. Jambo hili huchangia kuendeleza uchumi wa jamii na kusaidia watu kupata mahitaji mbalimbali kwa urahisi.

Matunda tofautitofauti, yamewekwa kwenye meza kubwa, huku watu wakikaa kando ya meza hiyo wakifurahia mazingira ya soko la wazi. Mazingira yanatoa fursa kwa wanunuzi na wauzaji kuungana kwa ajili ya biashara ya matunda mbalimbali.

Simu ndogo aina ya nokia ikiwa imewashwa inaonekana ikitumika katika shughuli ya kutoa pesa kwa njia ya mtandao wa simu, ikiashiria huduma ya kifedha inayohusisha huduma ya kutoa miamala kwa haraka na urahisi kwa kutumia simu.

Kadi ya benki ikiwa tayari kwa ajili ya kuingizwa kwenye mashine maalumu ya kutoa pesa benki. Inakionyesha huduma za fedha zinazowezesha mtu kutoa fedha kwa urahisi kupitia mfumo wa kisasa wa malipo kwa njia ya kieletroniki.

Kiganja cha mkoni kimeshika simu ndogo, kioo chake kikionesha menyu ya huduma ya kifedha kwa njia ya simu, ishara ya matumizi ya tekinolojia rahisi kurahisisha miamala ya kutuma na kupokea pesa kiharaka.

Mashine maalumu ambayo kioo chake kinaonyesha taarifa zinazohusiana na miamala ya kifedha kwa njia ya simu, inatumika kama kiunganishi cha haraka kati ya wateja na huduma za kifedha kidigitali.

Mashine maalumu yenye maandishi ya "M-pesa", imewekwa katika eneo la huduma kwa umma, ikitoa fursa rahisi na salama kwa wateja kufanya miamala mbalimbali ya kifedha kwa kuweka na kutoa pesa na kubadilisha taarifa za akaunti kwa kutumia simu za mkononi.

Ghorofa refu lenye madirisha mengi limesimama katikati ya miti ya kijani, juu anga ni safi huku nyaya za umeme zikipita karibu zikiashiria huduma za msingi kwa wakazi wa eneo hilo.

Nyumba zimejengwa kwa mpangilio maalumu unaoonyesha usanifu wa kisasa, zikiwa katika mistari iliyonyooka na nafasi zilizopimwa kwa uangalifu, hali inayoashiria maeneo katika sekta ya makazi.

Bango limewekwa nche ya nyumba likiwa linaonyesha mali ya biashara likiwa limendukiwa kwa wazi kwenye eneo la kuonekana kwa wapita njia

Duka la kisasa la nguo lenye rafu na mabango yenye muundo mzuri likitoa mavazi ya aina mbalimbali kwa wateja na kuchangia maendeleo ya biashara pamoja na utoaji wa huduma za ununuzi kwa jamii inayomzunguka.

Nguo safi za kiume, zimepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa zimebandikwa kwenye vipando na vifaa vya chuma, mazingira yakiwa ya kuvutia ya biashara ya mavazi ya wanaume.

Meza na viti vya kisasa zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka kubwa la biashara, ambapo mteja mmoja yupo mbele ya dirisha, akisimama kwa utulivu, akitazama bidhaa zilizomo.

Duka la kisasa la nguo lenye rafu na rangi mbalimbali za nguo likiwa na baadhi ya nguo za mitindo tofauti ambapo hutoa nguo bora kwa wateja mbalimbali, likiwa ni sehemu muhimu ya kununua mavazi kwa ajili ya matumizi ya kila siku na hafla maalumu.

Mashati ya kiume, yamepangwa vizuri kwenye vibao vya kutandika ndani ya duka kubwa rangi mbalimbali zikiwa ziewekwa kwa mpangilio ulio vutia, na kutoa muonekano nadhifu wa sehemu hiyo ya mavazi.

Pochi za aina tofauti zimepangwa kwa mpangilio katika duka kubwa la ununuzi, kila pochi ikiwa na rangi, ukubwa na muundo wa kipekee, zikisubiri wateja kuchagua kulingana na ladha, na matumizi yao ya kila siku.

Ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, rafu zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa viatu vya aina mbalimbali na nguo zilizoning'inizwa kwa mpangilio, huku taa za kuvutia zikiwa zimefungwa juu; zikionyesha hali ya ununuzi wa kisasa katika duka hilo.

Nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vishikizo ndani ya duka kubwa la manunuzi, mpangilio huu husaidia wateja kuchagua mitindo mbalimbali kwa urahisi na kuongeza mvuto wa duka na kuwafanya wateja kufurahia bidhaa wanazozipata, hivyo kusaidia kuuza vizuri.

Rafu imejaa bidhaa mbalimbali katika duka la kisasa, watu wanatembea kwa utulivu wakichagua bidhaa wanazohitaji, hii husaidia kuwahudumia wateja kwa urahisi na kuweka bidhaa kwa mpangilio mzuri, hivyo kurahisisha ununuzi na kuongeza usimamizi bora wa bidhaa katika duka hilo kubwa la kisasa.

Mwanamke anachagua bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa la vitu mbalimbali, akitafuta vitu anavyovihitaji kwa umakini mkubwa huku baadhi ya bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na rangi tofautitofauti kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanamke ameinama akiwa na kikapu akichagua bidhaa kwenye rafu ya duka kubwa la kisasa, ambapo bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani zimepangwa kwa mpangilio wa kuvuta vikisubiri wateja.

Rafu zimejaa viungo na matunda mbalimbali, zikionyesha aina tofauti ya bidhaa zinazopatikana katika duka kubwa la jumla. Mwanamke akiwa amesimama karibu na rafu hizo akichagua bidhaa anazohitaji kwa matumizi ya kila siku.

Vinywaji mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu za duka kuu. Kila chupa ikiwa imesimama kwa usahihi, huku ikisubiri wateja watakao kuja kuchagua na kununua vinywaji kwa ajili ya matumizi binafsi ya nyumbani.

Bidhaa mbalimbali za mazao kama nyanya, vitunguu, karoti na mazao mengine ya shambani, zikiwa zimepangwa juu ya meza za mbao, kwa mpangilio maalumu katika duka kuu, kila aina ikiwa na rangi yake safi, zikiwavutia wanunuzi wanaopita kutafuta mazao bora ya chakula.

Duka kubwa lenye mwangaza na la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali za nyumbani kama vile: vyakula na vifaa vya usafi na mahitaji ya nyumbani, bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri zikisubiri wateja kuchagua.

Rafu zilizojaa chupa mbalimbali za vinywaji zimepangwa kwa umakini katika sehemu kuu ya duka, zikitoa picha ya utofauti na uraisi wa kupata bidhaa kwa wateja, walioko katika mazingira ya ununuzi wa duka la kisasa.